Ni trela maalumu ya kusafirisha magari ikiwa imebeba magari kadhaa. Magari hayo yamepangwa juu ya trela hiyo kwa ustadi ili yasiteleze au kuharibika wakati wa usafiri. Trela hii hutumika kuhamisha magari kutoka kiwandani hadi madukani.

Matunda ya maembe machungwa na avocado yanaonekana yakiwa kwa meza. Maembe yanaonekana yenye rangi ya majani na nyekundu yakionyesha kuiva vizuri. Machungwa yaani rangi ya ng'ano.

Noti nyingi za shilingi elfu moja, na kwenye noti hizo kuna picha ya raisi wa zamani mzee Jommo Kenyatta. Uso wake unaonekana wazi kwenye kila noti, kama sehemu ya muundo wa noti hizo za awali kabla ya mabadilisho ya muundo wa saa hii.

Ni gari la abiria limesimama kando ya barabara, na karibu nayo kuna miti mingi ya kijani. Inaonekana kama ni maeneo ya mashambani au mahali penye mazingira ya asili. Hakun watu wanaonekana karibu, na hali ya hewa inaonekana kuwa ya kawaida.

Noti nyingi za elfu moja zikiwa zimepangwa pamoja na kuna mtu anaonekana akiendelea kuhesabu hizi pesa kwa makini huenda hizi pesa imetoka kwenye biashara zake mbalimbali.

mashanga zimepangwa kwa ustadi ukutani zikionyesha urembo wa asili na wakipekee mashanga haya yana rangi ya aslili kama vile rangi ya na yanatumika kama mapambo zimepangwa kwenye ukuta kwa umakini.

Viatu vya fuma vya kienyeji maarufu zinazo tengenezwa na maasaini, zikiwazimepangwa na mpangilio mzuri sokoni, zina rangi mbalimbali na mapambo ya kupendeza.

noti zinaonekana, kuna noti ya elfu moja noti ya mia tano na noti ya mia moja. Noti ya mia moja inarangi na inamichoro ya kiasili na alama ya usalama akiwa na picha ya kiongozi mteule.

Viatu vya mitumba vikiwa vimepangwa sokoni. Viatu hii ni vya aina mbali mbali na rangi tofauti. Baadhi ya viatu vinaonekana kua bado katika hali nzuri na watu wanaonekana wakichagua.

Ni soko la mboga lenye shughuli nyingi nyingi, wafanya biashara wamepanga mboga mbalimbali kama vile sukuma wiki, wachache wanaonekana wakichagua na kununua mboga. Mazingira ya soko ni ya wazi yenye pilka pilka za watu na bidhaa zimepangwa kwa namna ya kuvutia wanunuzi.

Gari kubwa la mzigo ikisafirisha magari mengine, magari hayo yamepangwa kwa safu mbili juu ya trela maalum tayari kusafirishwa kuenda eneo lingine. Gari hili inaonekana ikiwa barabarani imeegeshwa kwa maandalizi ya kusafiri.

Soko la kuuza mboga ambapo wakulima na wafanyibiashara wamepanga bidhaa zao kwa ajili ya wateja . Kuna aina mbalimbali za mboga kama vile nyanya ,vitunguu, karoti ,"hoho" ,viazi.

Watu wakitembea sokoni . Wakiwa kati ya vibanda vya wauzaji . Baadhi yao wameshika vikabu au mfuko ya kubeba bidhaa . Huku wengine wakitazama bidhaa mbalimbali kama vile mboga , nguo na vingi. Mazingira ya soko inaonekana kuwa na shughuli mingi na pilka pilka za kawaida za siku ya biashara.

Ni mkataba wa kinga ya kifedha unaofanyika kati ya mtu binafsi, biashara, au shirika la kampuni ya Bima.

Katika kibanda hii kuna mboga mbalimbali kama vile nyanya, dania, pilipili hoho, pilipili, kitunguu, kuna pilkapilka nyingine watu wanakuja kununua.

Magari yaliyopangwa kwa mpangilio mzuri katika eneo la mauzo. Magari haya yanaonekana kuwa mapya na yamepangwa safu kwa safu tayari kuuzwa kwa wateja. Baadhi yanaweza kuwa na mapango ya bei.

Magari matatu yakiwa yamepangwa kwa mstari. Magari hao yanaweza kuwa ya aina tofauti kila gari linaonekana wazi na rangi zake zinaweza kuwa tofauti kama vile nyeupe na.

Ni eneo ya kufanya biashara ambapo muuzaji ameweka mpesa inatumika kutoa na kuingiza pesa. Tunaona viazi, viazi tunaona sote.

Soko lenye vibanda ya kuuza nguo, nguo za aina mbalimbali zimepangwa wima, watu wanaonekana wakichagua, wakinunua au wakizungumza na muuzaji. Mazingira ni yenye pilka pilka nyingi kama ilivyo kawaida ya masoko ya wazi.

Mashanga zilizo pangwa vizuri sokoni. Mashanga haya yanaonekana kuwa na rangi za kuvutia kama nyekundu, kijani, manjano na hata nyeusi yakionyesha utafauti wa mazao asilia.

Ni eneo la ndani ya benki ambapo wateja wanafanya shughuli za kibenki. Wengine wamesimama kwenye kaunta wakiwasiliana na wahudumu wa benki. Wengine wanaweza kuwa wanaweka pesa au kutoa pesa.

Ni noti ya karatasi yenye rangi ya kahawia ina picha ya KICC kwa upande wa mbele ina maandishi Central Bank of Kenya na Legal Tender For One Thousand Shilling ,inatumika kama moja ya noti zenye thamani kubwa katika mzunguko wa pesa mjini.

Simu ya mkononi ikiwa imefungua programu tumizi ya Safaricom. Kwenye skrini kuna menyu au huduma mbalimbali kama MPESA, data bundles , dakika za maongezi na chaguzi za kulipia huduma. Muundo wa app na rangi ya kijani na nyeupe zikiwa ni rangi rasmi za Safaricom.

Magari yenye rangi mbalimbali yakiwa yamepangwa kwa mpangilio mzuri. Baadhi ya magari ni ya rangi nyekundu, nyeupe, kijani na kijivu. Magari haya yamepangwa kwa mstari mmoja yakionekana kama yako katika maegesho au sehemu ya kuuzwa.

Magari kadhaa yakiwa yameegeshwa kwenye uwanja mpana wa wazi. Magari hayo ni ya tofauti. Yamepangwa kwa mpangilio kiholelaholela kutegemea shughuli ile inayofanyika. Uwanja hii huenda ni ya maonyesho ya magari

Soko la mboga lenye pilka pilka za watu. Wafanyibiashara wamepanga mboga mbali mbali kama vile nyanya, karoti, vitunguu na pilipili hoho. Ni mazingira yanayoonyesha shughuli nyingi za biashara.

Nguo zimepangwa kwa mabale . Kuna aina tofauti za nguo. Rangi mbalimbali za nguo zinaonekana. Huenda kuna wafanyikazi wakihusika na kuzipanga, kuhakikisha au kuhamisha.

Ni kibanda sokoni kikiwa kimepangwa kwa mpangilio nzuri wa mboga mbalimbali. Kuna nyanya nyekundu zilizoiva vizuri, pilipili hoho ya rangi ya majano na kijani, vitunguu vyeupe au vya rangi ya zambarau na matango ya kijani kibichi.

Duka inayoonekana kuwa na bidhaa nyingi zinazohusiana na ufugaji wa ng'ombe na kuku, bidhaa za ufugaji kama vile magodi ya kunywa maji, mifuko ya dawa za mifugo na matibabu ya kilimo.

Ndizi zilizoiiva vizuri zikiwa na rangi ya manjano zimepangwa kwa mpangilio mzuri chini. Ndizi hizi zinaonekana safi na tayari kwa kuuza au kuliwa. Mpangilio huu inaonyesha umakini katika utoaji wa bidha sokoni.

Ni gari aina ya matatu inayotumika kusafirisha abiria gari lina viti vya abiria ndani inaeza kuwa aina ya Toyota au Nissan. Rangi yake ni yake ni nyeupe.

Soko la magari ambapo magari mbalimbali yanauzwa, magari haya yanaonekana yakiwa kwenye maeneo maalum yakiwa na tagi ya bei na maelezo ya kila moja, kuna magari ya aina tofati kutoka kwa magari ya kifahari, magari ya familia hadi magari ya biashara.

Sarafu nyingi za shilingi ishirini na kumi zikiwa zimewekwa pamoja, zikionekana kung'aa. Sarafu hizi zinaonyesha nembo ya Kenya na zimepangwa kwa mtindo wa kuvutia.

Maandishi ya m-pesa ambayo ni huduma maarufu ya kifedha ya simu inayotumiwa na mamilioni ya watu nchini Kenya na kwingineko. Mfumo unajibu kwa maelezo ya aina mbalimbali za huduma zinazotolewa kama vile kutuma pesa, kupokea pesa, kulipa huduma.

Magari yaliyopaki nje ya chumba kubwa. Magari haya yamepangwa kwa mpangilio kwenye maegesho na jumba hilo linaweza kuwa ofisi, hoteli, kituo cha biashara au taasisi ya serikali. Mazingira yanaonyesha shughuli nyingi na uwepo wa watu.

Magari yaliyopakiwa yakiwa yameegeshwa kwa mpangilio, inawezekana magari haya yamepakiwa kwenye maegesho ya umma sokoni ama katika eneo la biashara. Mpangilio huwa inaonyesha matumizi ya nafsi ya maegesho kwa ufanisi na kuwesheza shughuli za kila siku.

Ni eneo la soko ambao inaonyesha nyanya, mapera, ndimu, pilipili, karoti na kadhalika. Wanabiashara wamekuja kuuza na kuna wanunuzi.

magari mengi yakiwa limepangwa kwa mpangilio nzuri katika eneo, magari haya yamepangwa kwa mstari ya moja kwa moja na mazingira inaonyesha ni nidhamu na utaratibu katika upangaji.

Maandishi ya bima ya afya pamoja na familia iliyona mama, baba na mtoto. Wote wanaonekana wakiwa na furaha na afya njema. Ishara ya kua wanalindwa na mpango wa bima wa afya.

Soko lenye shughuli nyingi ambapo wanawake na wanaume wachanga wamekusanyika kununua na kuuza shanga za rangi mbalimbali kama vile nyekundu, blue , kijani na njano na zambarua. Huonyesha uzuri na mvuto mkubwa.

Soko lenye vibanda vya kuuza mboga mbalimbali kama nyanya, sukuma wiki, vitunguu, viazi na matunda. Wauzaji wamepanga bidhaa zao kwenye chini huku wateja wengi wakitembea kati ya vibanda hivyo wakichagua wanacho taka kununua.

Noti nyingi za elfu moja, zikiwa zimepangwa kwa wingi kwenye meza. Kwenye kila noti kuna picha ya raisi wa kwanza wa Kenya, mzee Jomo Kenyatta aliyevaa suti rasmi. Rangi kuu ya noti ni kahawia.

Soko la wazi ambalo limejaa maji na matope. Wafanyabiashara na wateja wanaoneka wakitembea kwa dhaathari kwenye ardhi yenye tope, huku bidhaa mbali mbali zikiwa zimepangwa kwenye meza.

Hii ni gari ya kubeba abiria yenye nambari ya usajili ya KDC. Gari hilo linaonekana likiwa tayari kwa safiri au ikiwa kwenye kituo cha kupakia na kushusha abiria. Hii ni aina ya magari yanayotumika katika usafiri wa uma.

Gari la Toyota Hilux linayonekana kwa uwanja. Gari linaonekana lenye nguvu na la kisasa. Inamuundo wa pick-up na ganda lake ni rangi ya blue . Mtu mmoja anaonekana akiwa ameketi kwenye nyuma ya gari.

Ni mazao ya vitunguu. Baadhi ya vitunguu vipo chini vimepangwa ardhini, huku vingine vikiwa ndani ya lori. Kwenye lori kuna mtu anayesimama, au kupakia vitunguu na chini kuna mama amesimama karibu, huenda anasubiri kupokea mizigo au kufanya biashara.

Magari yakiwa yamepangwa kwa mapangilio katikati eneo la mauzo. Inaonekana ni sehemu ya kuuza magari ambapo wateja wanaweza kuchagua na kununua gari wanaloitaka.

Gari la rangi nyeupe ikiwa imeegeshwa, gari hii inaonekana katika hali nzuri na mazingira yanayo zunguka yanawezakua ni katikati ya nyumba.

Gari nyeupe likiwa limesimama likiwa na nambari ya usajili KMC709K, gari hii inaonekana katika hali nzuri na limeegeshwa mahali pawazi.

Soko safi na lililopangwa vizuri ambapo matunda ya aina mbalimbali yamepangwa kwa mpangilio mzuri. Kila aina ya tunda limewekwa sehemu yake. Jambo linalofanya soko lionekane nadhifu na kuvutia.

Gari la kubeba magari ambayo limebeba gari moja tu, gari hili lina jukwaa lenye uwezo wa kubeba magari na lina gari moja lililopakiwa kwa umakini juu yake, gari linalopakiwa linaonekana kuwa jipya.

Mteja akitumia kadi ya visa kulipa bidhaa. Mteja huyu anashikila kadi yake karibu na mashine ya malipo, huku muhudumu akiwa tayari kushughulikia maumalo huu.

Hapa ni duka ambalo lina maandishi ya Mpesa. Inaonyesha kuwa duka hilo linatoa huduma za kifedha au kutoa pesa, kuweka pesa na kufanya miamala kupitia mfumo wa Mpesa.

Soko la kuuza viatu vya aina mbalimbali, Kuna viatu vya nyumbani kama vile kambuti na Ina rangi mbalimbali.

Magari ya aina mbali mbali yakiwa yamepangwa kwa mpangilio katika eneo la wazi yanaonekana kuwa katika sehemu ya kuuza magari ,kila gari limeegeshwa kwa nafasi yake. Mazingira ya eneo hii yanaonyesha kuwa ni kama sehemu ya maonyesho ya magari ya kuuza.

Simu ya mkononi ikiwa kwenye hatua ya kutoa pesa, screen ya simu inaonyesha menu au maelezo ya huduma ya kifedha kwa vile mpesa, ambapo mtumiaji anaonekana yuko kwenye kipato ya kutoa pesa kutoka kwenye akaunti yake. Hii inaonekana matumizi ya teknolojia ya kifedha katika maisha ya kila siku.

Magari yamepangwa bila mpangilio. Hakuna alama za maegesho. Kuna aina ya magari tofauti tofauti. Mazingira yanaonekana ni uwanja wa wazi kijiji au mtaa. Wengine wanaonekana kuwa wanashuka.

Ni magari yaliyopangwa kwa mipangilio mzuri katika eneo la wazi au kwenye sehemu maalumu ya maonyesho ya magari. Magari haya yanaonekana kuwa katika Hali mzuri baadhi Yao yakiwa mapya.

Mashanga ya aina mbalimbali yenye rangi tofauti, yaliyopangwa kwenye soko. Mashanga haya yana rangi kama vile: nyekundu, kijani na manjano. Soko linajaa shughuli.

Duka la kuuza bidhaa mbalimbali za matumizi za kila siku kama vile vyakula, vinywaji na bidhaa za nyumbani. Juu ya duka hii mbele yake kuna maandishi yaliyoandikwa Mpesa ikionyesha kua duka hii hio inatumia huduma za kifedha.

Picha la elfu moja kuna jengo la KICC. Chini ya noti kuna maandishi Central Bank . Kuna pia nembo ya taifa la Kenya. Upande wa kulia kuna picha ya sanamu ya Kenyatta. Rangi kuu la noti ni kahawia iliyochanganyika

Tikiti maji zimepangwa vizuri, rangi ya ndani ya tikiti ni nyekundu yenye mbegu, soko lina wauzaji na wanunuzi, eneo linaweza kuwa la wazi kuna mandhari ya bidhaa nyingine sokoni kama matunda.

Ni sehemu ya soko ambayo inaonyesha vitunguu, pilipili hoho, viazi, mavazi na kuna wanunuzi na wauzaji, wengi wakiwa wanaume na wanawake.

Magari hayo yakiwa yamepangwa kwa mpangilio mzuri, magari hayo yanaonekana yakiwa kwenye barabara au kwenye eneo la biashara. Magari yamepangwa kando ya barabara kwa mpangilio mzuri.

Soko linaloonekana likiwa na shughuli nyingi na ni sehemu yenye vitu vya maisha ya kila siku. Wafanyabiashara wanajivunia bidhaa zao za kilimo ambazo ni matunda, mboga na nafaka na bidhaa za asili kama vile asali na pilipili. Meza za soko zimedandiliwa na rafu.

Saluni ya kisasa yenye viti vya wateja na vivyam mbalimbali vya urembo kama vile mashine za kushuka. Mashine za kusuka nywele na bidhaa za nywele zimeandaliwa kwenye rafu. Kuna wahudumu wanahudumia wateja huku wengine wkisuburi kidogo.

Nyanya zimepangwa kwa umakini kwenye kisanduku. Zikiwa na rangi angavu za kijani. Sikionyesha ubora na mazao. Nyanya hizi ziko katika hali nzuri. Zinaonyesha mwangaza wa jua na rangi yake ya kasini na nyekundu. Zimepangwa kwa mstari.

Vikapu vya aina mbalimbali vikiwa vimepangwa kwa mpangilio na vina rangi na miundo tofauti, vikapu hivyo vinaweza kutumika kwa shughuli mbalimbali kama kubeba bidhaa sokoni kuhifadhi vitu sokoni ama kwa mabama.

Tairi ya gari inayoonekana ni ya kisasa na imara, ikifaa kwa matumizi ya magari ya abiria. Tairi ina muundo wa tread wa kisasa ikiwa na michoro ya mekundu na visigino vya kisasa vinavyosaidia gripu nzuri kwenye barabara.

Duka ndogo lililoandikwa Mpesa kwenye bango likiwa na huduma za kifedha pamoja na kuuza bidhaa nyingine. Duka hii inaonekana kuuza bidhaa za kila siku kama: sukari, sabuni, unga, maji.

Mhudumu wa mpesa akimpa mteja noti mbili za elfu. Mhudumu anaonekana akiwa ameketi nyuma ya kanti huku akimkabidhi mteja fedha kwa mkono. Noti hizi za elfu moja zimekunjwa. Ni mazingira yanayonyesha shuguli ya kifedha ikiendelea kwa utaratibu.

Huku ni soko la matunda . Tunapata kuna matunda kama vile nanasi , ndizi, maembe na kadhalika . Tunapata kuna wanunuzi na wauzaji ili maendeleo iendelee vizuri katika soko hii .

Duka ndogo la reja reja linalouza bidhaa za kila siku kama sukari, unga, sabuni mbeleni mwa duka hili kuna bango la mpesa, ishara linatoa pia huduma za kifedha kama kutoa na kutuma pesa.

Matunda yenye imepangwa mezani. Ni matunda ya aina nyingi kama vile machungwa ndizi na nazi na ovakado. Yamepangwa kwa ustadi na umakini. Rangi za matunda zinavutia.

Gari nyeupe linaloonekana likitembea kwenye barabara iliyo wazi. Gari lina muundo wa kisasa na linang'aa kwa rangi yake ya nyeupe. likiwa limesimama kwenye barabara ya lami. Usajili wa gari ni KDH nine nine zero J inaonekana wazi.

Viazi vikiwa vimepimwa na kuwekwa kwenye mikebe. Kila mkebe una kiasi fulani cha viazi huenda kwa ajili ya kuuza sokoni. Mazingira yanaonyesha shughuli ya biashara.

Jedwali na viwango vya ubadilishaji wa fedha katika ofisi ya ubadilishaji pesa. Jedwali linaonyesha sarafu mbali mbali kama dola, euro na paundi pamoja na bei ya kununua na kuuza.

Magari yakiwa yameegeshwa uwajani, huku pembeni kukiwa Na miti inayotoa kivuli ya kuonesha mazingira ya asili, mandhari yanaonekana kuwa tulivu na magari Hayo huenda Niya watu walio kusanyika kwa tukio fulani.

Mahali ambapo wakulima wanapeleka maziwa kwa ajili ya kupimwa, kuandikishwa na kusafirishwa. Hii ni sehemu rasmi ya ukusanyaji wa maziwa kutoka kwa wakulima mbalimbali.

Inaamazisha wamiliki wa pikipiki kuchukua bima kwa ajili ya boda boda zao. Tangazo hii linaelekea kuwaazimisha usalama na ulinzi wa madereva wa boda boda kupitia huduma za bima.

Ni duka maalum linaloruhusiwa kubadilisha sarafu moja kwenda nyengine. Tena hutumika kutoa risiti halali za kubadilisha fedha kwa wateja. Kutoa taarifa za viwango vya kubadilisha fedha, kila siku.

Duka ya kuuza vitenge vya rangi mbalimbali, vitenge hivi vimepangwa vizuri kwenye mapano, Kuna kamera ya CCTV iliyowekwa kwa ajili ya usalama ikifuatilia shughuli zote ndani ya duka

Magari mengi ya aina mbali mbali yakiwa yamepangwa kwa mpangilio mzuri. Baadhi ya magari madogo ya abiria, mengine ni magari kubwa kama malori. Magari hayo yanaweza kuwa katika maegesho, soko la magari au eneo la kuuzia magari.

Soko lenye shughuli nyingi ambapo wauuzaji wamepanga mboga mbalimbali kama nyanya, vitunguu na kitunguu saumu. Pembeni au upande mwingine wa soko hili lina nguo zenye rangi tofauti tofauti zilizoning'iniwa au kupangwa vizuri.

Magari mbali mbali yakiwa yameegeshwa uwanjani na baadhi yake ni ya rangi tofauti tofauti. Eneo hii inaweza kua wa maegesho. Mandhara ya nyuma yanaonyesha miti na watu wakipita karibu.

Magari yaliyo pakiwa yakiwa yameegeshwa kwa mpangilio inaeza kuwa magari hayo yamepakiwa kwenye maegesho ya uma sokoni au katika eneo la biashara, Mpangilio huu unaonyesha matumizi ya nafasi ya maegesho kwa ufanisi ya kuonyesha shuguli za kila siku katika eneo hili.

Soko la wazi lenye aina mbali mbali za mboga zilizopangwa kwenye chini. Kuna nyanya. karoti nanazi, pilipili hoho na nyinginezo. Wauzaji na wateja wanaonekana wakishughulika.

Duka la kuuza bidhaa mbali mbali ambapo bidhaa kama vyakula, vinywaji, sabuni, mafuta ya kupikia na vifaa vya matumizi ya nyumba zimepangwa kwenye rafu kwa mpangilio mzuri. Duka lina counter ya malipo.

Mhudumu wa benki akimkabidhi mteja wake pesa nyingi, maelfu ya noti. Mhudumu yuko nyuma ya kaunta na anaonekana kuwa makini katika kazi yake. Mteja ana